Hapa ni chumba la huduma. Pale kuna mwanamke mmoja ambaye amevaa sare zake za kazi akiwa ameketi pale. Halafu kando kuna mwanaume mmoja akiwa ameinama kama ameandika kitu binafsi katika karatasi.

Wanawake wawili mmoja akiwa ameshika spika huenda wakienda wakitembea katika hiyo nchi wakitoa hotuba yao ama njia ambayo wangetaka kila mtu askie katika jamii huo.

Hapa ni wanarihada wakiwa wanashidana ama wakiwa kwenye kiwanja moja akiwa ni mlemafu na mwingine anamsaidia mahali hambapo anafaa kuelekea hili hasianguke ama apate ajali.

Hawa ni watu wa timu moja ambao wamevaa koti linalofanana kwa rangi yao nyekundu. Pale tena wameshika zawadi yao ama karatasi ambayo iko na maandishi ilhali tena kuna msichana ambaye uenda ni mlemavu.

Wachezaji hawa wanariadha ikiwa ni mwanaume na msichana, wote wakiwa wamejifunga na bendera ya Kenya, kwenye msichana imeandikwa Koech na mbele Kwa mvulana imeandikwa Kenya.

Hapa ni shule, shule hii kumependeza manake kumetengenezwa maua zinazovutiwa haswa, hasa hii shule umetulia manake hakuna mwanafunzi yeyote ama mnyama yeyote anayoipita.

Hapa ni juu ya meza, mesa hili wameweka faeli zake za color tafauti tafauti alafu ameipanga vizuri hili mwalimu ama mtu wowore anataka kuchuakuwa vizuri bila kichelewa ama kupotesa.

Huyu ni uongozi ama kiongozi wa elimu ambaye huwa anaongoza. Ako pale akitoa hotuba yake kuhusu sekta hiyo ya elimu akiwa ameongoza akiwa anaelezea wanahabari ama watu wa nchi.

Hiki ni kitabu, kitabu hiki hutumiwa ama husomwa na mwanafunzi aliye kwa darasa la saba, kitabu hiki unasoma ama mwalimu anatumia kuwafunza watoto waliye kwenye darasa la saba.

Hapa ni darasa. Madarasa ambapo imefungwa na imetulia huenda wanafunzi wako ndani wanasoma ama wako huko humu pahali wanakolala ama wako nyumbani. Pametulia maanake milango zote zimefungwa halafu shule tena ni kusafi.

Hapa ni ofisi ambapo mbele yake kuna kuna kuna kompyuta mbili halafu kuna kuna kuna kuna kitabu. Hapa kunaezakua ni pahali pa kufanyia kazi na kuna mtu amefanya kazi ametoka kidogo.

Pesa hizi ni pesa za noti elfu kumi elfu mmoja, hizi ni pesa mpya ambazo wamebadilisha baada ya kotoa zile mzee huyu akiwa anatoa pesa akiwa anafunga pesa zake pamoja.

Ngombe, wote wakiwa kwa ndua, alafu wamefunga ngombe miguu, pale kando kuna atu ambao wamekuja kwa wingi, ili kusababisha au kuona jinsi ngombe, ambavyo, inakamwa.

Wachezaji hawa wanariadha wakiwa wamevaa soksi zinazofanana, alafu mbele yao kuna walemavu alafu pale chini pia wameweka mpira huo wanatayarisha mchezo huo unaokuja.

Wanariadha hawa, wakiwa ni wanawake wawili na wanaume wawili, mmoja ya mschana ambaye ameongesa, ameongosa, aliwa amevaa shati lake imeandikwa Kenya, kwa rangi yake nyekundu, na suruali yake, nyeusi.

Hapa ni chumba la kompyuta ambapo watu wanafanya kazi manake kuna makompyuta na kuna vitu. Hueda wafanyikazi wametoka kidogo ama wamefuga kazi.

Daktari akiwa amesimama mbele ya huyu mgonjwa kama amevaa koti lake nyeupe ili aweze kuhakikisha kile ambacho kinamsumbua meno huenda huyo mgonjwa amekuwa na shida ya meno yake.

Hapa ni kwa wenyewe kwa familia ama ni shule. Hii nyumba ni kusafi na kumetulia manake hakuna mtu yeyote ama mnyama yeyote anayepita hapa. Pale kuna paipu ya kubeba maji na tena kuna nyasi imekatwa ni kuzuri sana.

Hii ni mbao, mbao hili huwa inatumika kuandika ama kusomesha wanafunzi hasa walimu uwa anaandika pale alafu nawapea wanafunzi wake waandike ama kusomesha watoto wake ili washike Kwa haraka

Huyu ni mwanariadha ambaye anakimbia pale kiwanja, yeye peke yake. Amevaa shati lake nyekundu, ambayo pale mbele imeandikwa Kenya. Yeye ni kama anakimbia peke yake maanake sioni mtu yeyote ama anafanya zoezi.

Mama mmoja ambaye ameleta mtoto wake katika hospitali hili ili apewe chanjo kando yake kuna msichana ambaye amevaa shati lake jeupe akiwa anapea hiyo mtoto chanjo kupitia mdomo yake.

Hapa ni shule. Shule kenyewe kumetulia maanake madarasa zote ama lango zote zimefungwa. Halafu pale kuna kiti ya nyekundu ambapo huenda kulikuwa na mtu alikuwa amekaa pale lakini ameondoka.

Hawa nibwachesaji ama wanawake walemavu, ambao wamevaa shati inayo fanana rangi ya, nyekundu, ambayo mbele yake imeandikwa Kenya, hawa wakiwa walemavu kuenda, wakiwa katika kushiriki katika mjeso.

Komputa mbili za rangi yao nyeusi zikiwa zimewekwa katika meza yake nyeupe na kuna vitabu kadhaa zilizopangwa kwa laini inayovutia.

Hawa ni watu wa timu moja ambao wamevaa koti ilhali hufanana kwa rangi yao nyekundu. Pale tena wameshika zawadi yao ama karatasi ambayo ikona maandishi ilhali tena kuna msichana ambaye huenda ni mlemavu.

Hapa ni sanduku ambayo walimu haswa walimu huwa wanaweka faili zao, karatasi zao ama mtihani zao. Hapa unapanga vizuri kulingana na hesabu kulingana na subject gani unaitaka ili vitu isipotee.

Hapa ni kiwanja ambapo kuna mwanaume mmoja ambaye ameinama huenda yeye anafanya uana riadha ama alikuwa anashughulika katika huo mchezo pale hakuna mtu ni yeye pekeyake alioepo huko ndani.

Hapa kuna takataka , wanawake wakiwa wamejitolesha ili waweze kusanya takataka ambazo zilikuepo hapo kando ya barabara, wao wakiwa wanafanya ili waweze kuchoma.

Wachezaji walemavu wakiongozwa na gavana wa Nairobi, Sonko, wakiwa wako wanafanya mazoezi alafu nyuma yao kuna viongozi ambao wanafunza hawa walemavu. Wote wamevaa sare ama koti lao, wamevaa koti lao nyekundu.

Hapa ni darasa. Dasara hili ikiwa safi na kuna viti na meza ya wanafunzi viti zikiwa zimepangwa kwa laini nzuri. Pale mbele tena kuna mbao ya rangi yake nyekundu alafu tena ikona ruler .

Mwanamke huyu mmoja ambaye amevaa shati lake nyekundu na suruali yake nyeusi; akiwa pale ameketi. Huenda alikuwa anafanya mazoezi yake ikawa anapumzuka ili aweze kuendelea tena kufanya tena zoezi.

Kuna mama mmoja pale akiwa amekaa katika meli, huyu mama inaweza kuwa ako katikati ya michezo akitaka kucheza. Yeye amepiga picha akiwa anatuangalia na amefanya mikono yake hivi kama ako tayari ama ako sawa kushindana katika iyo mchezo ya maji.

Hii ni kitabu ambacho watoto wa kitoto cha kwanza huwa wamekisoma. Hasa wanakuwa wanakisoma na mwalimu anaweza kuwa anawaelezea vile ambavyo wanahitajika. Vikapu.

Hii ni kitabu cha kidato cha pili, ya darasa la pili. Pale tumeona kuna ngamia na watu wanaoruka pale. Hii ni kitabu ambayo mwalimu hutumia kufunza watoto wa darasa la pili, au wanafunzi wale hutumia kusoma.

Kuna mama mlemavu akiwa katika kiwanja ya mchezo, yeye amevaa shati lake ambayo imeandikwa Kenya, yeye wakati ameketi katika hiyo mashini akiwa labda anafanya mazoezi akitayarisha kwa mchezo ambayo iko hapo karibuni.

Unaskia bado kidogo. Hizi nguzo zimepangwa kwa laini, ili zikukate unataka kuweka maji ama kama unataka kuchuna, unaweza pata nafasi na ile inayostahili kupita.

Hawa ni wanariadha wa kushindana wa pikipiki wote wamevaa sare zinazo fanana ambao suruale yao imeandikwa kin wakiwa katika baisikeli wana wanashindana katika hio michezo wa kushindana katika hio baisikeli.

Hapa ni darasa ambapo kuna viti alafu kuna viti ya wanafunzi ambao imepangwa Kwa laini, juu ya hizi viti kuna karatasi ya rangi nyeupe huenda ni mtihani .

Wachezaji walemavu wakiwa katika kiwanja . Hawa wanashindana katika mchezo wa mpira. Alafu pale pame tofauti tofauti , huenda wanashindana katika hiyo uwanja ama wanafanya mazoezi katika michezo ambayo inakuja karibuni . Pape Kuna manyumba ambayo ni ya watu au wakaazi wa watu.

Hapa kuna mama mmoja mlemavu anacheza katika kiwanja ya mchezo. Yeye amevaa t-shirt yake ambayo imeandikwa Kenya. Yeye katika wakati ameketi katika hiyo mashine labda anafanya mazoezi ya kujiandaa kwa mchezo ambayo iko hapa karibuni.

Hii ni kitabu ambayo mara wanafunzi huwa wanatumia. Katika kitabu wamefungua ukurasa wa 46 ambao wameonyesha ama wamechora watu. Hii wazo wanatumia kuwafunza watoto

Daktari huyu mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa ameketi kama anaongelesha mgonjwa mama mmoja amekuwa amemuona huenda anaelimisha kando yake pia kuna watu madaktari wenzake.